Kitabu cha shule ki wazi kikiwa na kurasa mbili wenye maandishi na picha zenye rangi. Picha moja inaonyesha familia huku nyingine ikiwa na kipepeo ikipendekeza masomo ya familia na mazingira. Maandishi yanaonekana kuwa ya Kingereza na yanafaa kwa watoto wadogo. Kitabu hiki kimeundwa kusaidia watoto kujifunza kupitia michoro.

Wanariadha wanne wa kiume wamesimama kwa furaha wakionyesha medali walizoshinda kwenye shindano la riadha. Mmoja wao amevaa jezi ya Kenya jina la Kimani limeandikwa huku mwingine akiwa na jina mbili kwenye nambari yake. Tabasamu zao na pozi hizo unaonyesha ushindi mkubwa waliopata. Wote wanaonekana kujivinia mafanikio yao.

Wanariadha wawili walemavu wanacheza soka kwa kutumia magongo wakionyesha ari na uwezo wao uwanjani. Mmoja wao anasukuma mpira kwa mguu mmoja, huku mwingine akitazama kwa makini. Mandhari ni uwanja wa wazi na wote wamevalia jezi za michezo.

Kundi la wanamichezo wenye ulemavu wamekusanyika kwa picha wakiwa wameketi kwenye viti vyao vya magurudumu. Wote wamevalia jezi za michezo za rangi nyekundu na nyeusi huku mmoja akiwa ameshika mpira wa raga. Nyuma yao kuna mfuko wa dondi na baadhi ya jezi zao zina maandishi Kenya kuonyesha kuwa ni wawakilishi wa taifa.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili na kuta zilizopambwa kwa mawe chini na zilizopakwa rangi nyepesi juu. Mlango mkuu una milango miwili ya mbao. Kuna balcony juu yenye ukuta wa chuma. Ua wa mbele una nyasi zilizotunzwa vizuri, miti midogo ya mapambo na maua.

Wachezaji wenye ulemavu wanafurahia mchezo wa soka kwa kutumia magongo. mchezaji mmoja mwenye jazi nyekundu anapiga mpira kwa mguu wake mmoja huku wenzake wakishika nayo. Kuna uwezekano mkubwa wachezaji how alicia changamoto zao za kimwili.